Hii ni ndizi ambayo imeshikiliwa na mtu kuna ndizi ambazo zimeiva na zingine hazijaiva. Ndizi ambazo zimeiva ni za rangi ya samawati na ndizi ambazo hazijaiva ni za rangi ya kijani kibichi.

Hii ni ndizi ambayo imeshikiliwa ikiangalia juu, hizi ni ndizi mingi na zote zimeiva, manaake iko na rangi ya samawati. Pia hizo ndizi si kubwa sana na pia si ndogo sana.

Huyu ni ng'ombe ambaye amefungwa kwa jengo lake, kando yake kuna mtu ambaye amesimama na anaonekana kuwa anashughulikia ng'ombe huyo. Kwa mkono wake wa kulia amevaa kijikaratasi kinachomsaidia wakati anashughulikia ng'ombe huyo. Ng'ombe huyo ako na rangi ya nyeupe na nyeusi.

Hawa ni ng'ombe wawili ambao wamelala na walivyolala inaonekana kuwa ng'ombe hawa wamekufa. Ng'ombe hawa ni ng'ombe wa kukamuliwa maanake naona matiti ya ng'ombe mmoja. Pia tumbo ya ng'ombe huyo imefura. Naelezwa kuwa ni chanjo ambacho kimefanya ng'ombe hawa wakafa.

Hapa ni mahali ya kutupa takataka ,wingi wa takataka hizi ni viplastiki pia ,kuna ng'ombe wanne ambao wamesimama kwa mahali hapa na hao ng'ombe wako na pembe , ng'ombe hao wanaonekana kukula vitu hizo zilizo takataka.

Hapa kuna n'gombe nne ambao wamesimama kwenye jengo lao. N'gombe hawa ni n'gombe wa kukamuliwa. Rangi yao ni nyeusi na nyeupe, pia kando ya yao kuna maji ambayo ni ya kukunywa. Kwenye masikio yao kuna plastiki ya samawati.